Ni kitabu cha mtaala mpya wa kielimu gredit ya pili. Kitabu hiki haswa kina angazia maswala ya kisayansi ya mazingira yaani kama vile usafi na utunzaji wa mazingira.

Mwongozo wa masharti ya shule. Katika huu mwongozo, kunayo mambo kadhaa ambayo yameweza kuorodheshwa pale ilielezea jinsi ambavyo huo mwongozo unaendelea kuelekeza kazi na shughuli za shule.

Hili ni lango. Lango hili limetengenezwa na mbao kwa ustadi na kwa kurembeshwa. Lango hili linatumia bawaba ya chuma. Vilevile kwenye lango hili kuna bandiko ambalo limeandikwa Form 1R .

Wachezaji wa kandanda wa Kenya kitengo cha ulemavu wanashambikia kile ambacho wanasema ya kwamba serikali imeweza kuwahusisha katika kushiriki kwenye michezo kwani ata hao wanao uwezo wa kujinufaisha kimaisha.

Hizi ni chati za kuandika. Hizi chati ni za kala haina nyingi. Kuna kala ya manjano, kuna kala ya samawati, na kuna kala ya urujuani. Pamoja na kala nyingine.

Hili ni jumba la ghorofa. Jumba hili limejengwa kwa kifahari na linapendeza sana. Bustani yake imetengenezwa, na maua yake imetengenezwa tu vizuri, pia ngazi zake za kupandia, zimewekwa chuma.

Hili ni darasa, viti vimepangwa darasani, darasa hii imeoshwa nainang'aa kando kando ya hii darasa kunavyo tarakalishi ambavyo vimewekwa juu ya meza.

Huu ni mlingoti mrefu sana. Mlingoti huu uko kando ya miti mikubwa. Mlingoti huu umesimama mkabala na mawingu meupe pamoja na anga ya samawati.

Huyu ni mchezaji kandanda wa kenya, kitengo cha walemavu mchezaji huyu anatembea na mikokongojo, amevaa jezi ya Kenya na kaptura ya rangi nyekundu.

Hili ni lango la shule. Kwenye lango hili la shule kunalo onyo ambalo limebandikwa pale. Hili onyo linawaonya wanafuzi ya kwamba hamna njia ya kutoka.

Ni toleo jipya la kitabu cha kingereza, cha wanafunzi wa gredi ya pili. Kitabu hiki kimeandikwa na mwandishi ambaye anajulikana kama Haydn Richards.

Hizi ni faili ambazo zimewekwa kwa ofisi. Faili hizi zina rangi mbalimbali kama vile rangi ya buluu, nyeusi na rangi ya manjano. Faili hutumika kuweka rekodi.

Hii ni tarakilishi ambayo inawasaidia wasomi kwa maswala ya kielimu. Tarakilishi hii utumika tu kwa mtandao wa kielimu na kusaidia wanafunzi kujifunza.

Ni ilani ambayo imeandikwa kwa lugha ya kingereza, na imebandikwa mlangoni, ilani hii imeandikwa kwa lugha hii ya kingereza ambayo inamaana ya karibu.

Hii ni nyumba ya ghorofa. Nyumba hii ni nyumba ya kifahari na inapendeza sana. Rangi ya milango yake ni rangi nyekundu, huku bustani yake ikiwa imetengenezwa tu ili kuweka ile mandhari ya kuvutia.

Hili ni jengo la shule. Katika ukuta wa jengo hili kuna mchoro wa meli iliyotengenezwa na Nuhu kabla wakati ya mafuriko. Katika upande mwingine tunaona madhari ya shule hii inapendeza sana kwani maua yake imefyekwa na imetengenezwa kwa njia ya kuvutia.

Kwenye lango la gredi ya kwaza. Mlango huu umetengenezwa kwa njia ya kupendeza na umepakwa rangi. Kwenye mlango huu umewekwa jina la mwalimu ambaye anashughulikia darasa hili anaitwa mwalimu Agnes.

Hiki ni kitabu cha haina ya Longhorn, hiki kitabu ni cha sayansi ya kitarakilishi, kitabu hiki kinasheheni mafundisho ya matumizi ya tarakilishi kwa mwanafunzi wa gredi ya saba.

Hili ni jengo la kifahari, jengo hili lina uwanja mzuri ambao umetengenezewa. Kwenye uwanja kuna maua ambayo yametengenezwa pamoja na mlingoti.

Hawa ni wanariadha wa taifa la Kenya wa mashindano wa kuendesha baiskeli. Wanariadha hawa wamevaa vyepeo vichwani vyao, kama njia mojawapo ya kujikinga iwapo unaweza anguka.

Msitu ni sehemu ya ardhi ambayo imefunikwa na mti. Kila nchi inafaa ikue na takriban asilimia kumi ya msitu, kwa maana msitu husaidia huzuia mambo mengi ikiwemo mmomonyoko wa udongo.

Samuel Mushai ni mwanariadha wa kitengo cha ulemavu. Amezaliwa humu nchini Kenya mwaka wa Desemba tarehe ishirini na tisa mwaka wa elfu tisa themanini na tisa na anashiriki kwenye kitengo cha mita elfu mia tano. Anasaidiwa na kocha wake ili aweze kupiga zoezi.

Ni mahali pa mkutano wa dharura haswa wakati wa mkasa wa moto. katika mahali hapa watu wanajikusanya iliwaweze kujua ni nani haswa ambaye labda hajaweza kuokolewa.

Taasisi za Kenya za kielimu pamoja na mashirika kama vile(us) UNICEF(us) yakiwemo mashirika mengine, yameweza kuungana pamoja ili kusaidia watoto waliona ulemavu kufikia ndoto zao.

Hii ni nyumba ya kifahari. Nyumba ambayo imejengwa kwa matofali. Nyumba hii inayo orofa mbili na bustani yake inapendezwa kweli kweli kwani nyasi imeweza kufyekwa ikitoa picha ya mandhari mazuri ya kupendeza.

Haya ni maabara ya kemia na baiolojia ambayo yanasaidia wanafunzi katika kujifunza kemikali mbalimbali na vilevile kufanya utafiti wa kibaiolojia ambayo huhusiana na afya na mwili wa binadamu.

Huyu ni Hellen Wawira mchezaji wa Kenya kipande cha walemavu ya kuinua vyuma vizito. Amezaliwa mwaka wa elfu moja mia kenda tisini na mbili, tarehe kumi na tano mwezi wa aprili.

Asiya Sururu Mohammed ni mwanariadha wa kitengo cha wanariadha walemavu, aliyezaliwa mnamo mwaka wa Aprili 25, 1992, katika jimbo la Mombasa.

Hiki ni kitabu cha aina ya Longhorn, ni kitabu cha gradi ya nne. Kitabu hiki kimeandika kwa lugha ya kifaransa kwenye kitabu hiki kunayo watoto ambao wanaruka mchezo wa kamba.

Hili ni jengo la shule. Jengo hili la shule lina maua ambayo yamepandwa na yametengenezwa vizuri. Kwenye ukuta wa jengo hili kunayo michoro ya wanyama.

Wesley Kimeli Sang, ambaye ni mzaliwa wa mwezi wa machi tarihe mosi mwaka elfu moja mia kenda tisini nne. Amaweza kuipuka mshindi kutika mbiyo saa mita elfu moja mia tano, kitengo cha wanariadha waliyo na ulemavu.

Huu ni mwongozo ambao unaelezea kuhusu jinsi ambavyo ya kushughulikia takataka katika taasisi zetu za masomo pamoja na maeneo majirani. Mwongozo huu unaelezea jinsi ya kushughulikia maswala ya uchafu na kushughulikia takataka.

Hiki ni kitabu cha gredi ya pili tolea la tatu. Kitabu hiki kinafuza wanafuzi mambo na masuala ya afya, usalama pamoja na maadili.

Hii ni chati ya kuonyesha siku za wiki, ikianza na siku ya jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi.

Hiki kitabu kina msaidia mwanafunzi aweze kujua, kubaini na kuelezea aina ya vyombo vya usafiri katika shughuli mbali mbali kama vile lori kuna garimoshi kuna baiskeli na vyombo kadhalika na vyombo kadhalika vya usafiri.

Wachezaji wa kandanda wa kitengo cha walemavu, wanafurahia kile ambacho wanasema yakwamba wameweza kuhusishwa katika mchezo ili nao waweze kujipatia mapato kama watu wengine.

Jinsi wasemavyo ulemavu si upungufu, walemavu wameweza kudhihirisha ya kwamba hata nao pia wanaweza wakahusishwa katika mchezo wa mpira wa kandanda kama wale watu wengine

Hapa ni kwenye uwanja wa kitaifa. Kocha huyo anawafundisha na kuwaelekeza hawa wachezaji wa kandanda walemavu vile ambavyo watapiga zoezi ili kujiimarisha.

Nancy Chelangat Koech ni mojawapo ya wanariadha, wa Kenya katika kitengo cha wanariadha walio na ulemavu, haswa ulemavu wa macho akitabasamu na kusharekea ushindi wake katika mbio za mita elfu moja mia tano.

Hili ni jumba la kifahari la kupendeza ambalo limejengwa kwa ustadi. Unapotazama bustani yake, imeweza kupandwa maua na maua imeweza kupaliliwa na kutengenezwa vizuri pamoja na mlingoti wa taa unaosimama nje.

Ni kitabu cha fasihi hadishi. Kitabu hiki inaelezea kuhusu hadithi ya mhusika mkuu ambaye anajulikana kama Ayubu Mashakani. Kitabu hiki kimeandikwa na John Habwe.

Huu ni mlingoti wa bendera. Mlingoti huu umezingirwa na maua mazuri ya kupendeza. Kando ya mlingoti huu kunao mahali pa mkutano wa dharura kwa ajili ya mkasa wa moto.

Waziri wa walimu Ezekiel Machogo, analizungumzia maswala katika shule ya wale wanafunza ambao wanamahitaji spesheli, hili pia wao waweze kufadhiliwa ipasavyo katika safari yao ya kielimu.

Hii ni nyumba ya kifahari ambayo inaipendeza sana. Unapotizama bustani yake ni ya kupendeza mno na ni mandhari ya kuvutia. Maua yamechongwa kwa njia ya ustadi.

Katika sherehe ya watu walemavu, imeweza kutokea tetezi za kwamba, watu walemavu pia wanahitaji kupewa nafasi sawa haswa ya kielimu, ili waweze kujikimu kimaisha kama wale watu wengine.

Maji ni uhai, na kila tone la maji uhesabu. Ndilo kauli ya shirika la A View Girrafes Kenya ambayo sasa inatoa ushauri na mafunzo ya matumizi ya maji, pamoja na kutunza chemichemi za maji.

Hii ni kitabu cha gredi ya wanafunzi wa kiswahili, kitabu hiki kinajulikana kama nyota ya kiswahili. Kitabu hiki kinamsaidia mtoto ili aweze kujifunza lugha sanifu kwa ufasaha.

Samson Ojuka ni mojawapo ya wanariadha wa timu ya Kenya ambaye amezaliwa mnamo mwezi wa aprili tarehe kumi na tatu mwaka wa elfu moja mia kenda tisini na tisa akishiriki kwenye kitengo cha mita mia moja, mia mbili.

Kikundi cha walemavu wamekuja kusherekea siku ya walemavu nchini. Huku wakitoa wito ya kwamba, walemavu wanafaa kushughulikiwa kupewa haki sawa pamoja na wale watu wengine. Kwani hao pia wanahitaji mahitaji ya kawaida tu kama ilivyo watu wengine.

Mwanariadha wa Kenya Kimani ambaye anashiriki katika kitengo cha wanariadha walio na ulimavu wa macho ameweza kuibuka mashindi katika mashindano ya olimpiki.

Walemavu wanastahili kupewa nafasi sawia na wale watu wengine, haswa katika sekta ya kielimu, ili nao pia waweze kujiimarisha kitajiriba na wajipatia maarifa yatakayo wasaidia kujikimu na kujiendeleza kimaisha.

Hiki ni kifutio ambacho kinatumika kufuta maandishi kwenye bodi nyeupe. Kifutio hiki kimewekwa chini ya sakafu ya nyumba mkabala wa bodi ya kuandika.

Hili ni jengo la gorofa. Jengo hili ni jengo zuri tu, ambalo linapendeza. Jengo hili limeweza kurembeshwa vizuri na milango yake imepakwa rangi ya nyekundu.

Hii ni nyumba ya kifahari. Nyumba hii imejengwa kwa matofali. Bustani yake imetengenezwa na nyasi imewezwa kufyekwa, kwa hivyo bustani yake inapendeza na ni mandhari mazuri.

Hili ni chumba la kifahari ambalo limejengwa kwa ustadi mno. Unapotazama bustani wake umeweza kutengenezwa. Kando yake pia miti mikubwa na mandhari tu yakupendeza.

Hii ni nyumba ya kifahari. Nyumba hii inapendeza mno. Bustani yake imetengenezwa kwa ustadi. Kandokando yake miti imeweza kupandwa, huku ikifanya madhari yake iwe ya kuvutia mno.

Wanariadha wanajikakamua. Wako mazoezini ili waweze kutia fora, huku wakitarajia msururu wa mashindano mengi yatakayo andaliwa katika mwaka huu.

Baada ya mchujo, timu ya Kenya sasa hivi inajivunia kuwa moja wapo ya timu ambazo zitashiriki katika mashindano ya mashua katika jiji kuu Paris la ufaransa.